Duka la kuuza nguo limefungua milango yake na kuweka kitangazo kuonyesha kuna upungufu wa bei kuanzia asiliima 30 hadi 50. Kuna umbo la binadamu lililovalishwa shati la samawati pamoja na kinyasa ili kuonyesha ukubwa wa mavazi hayo.

Duka la kuuza manguo zinazotoka kampuni ya liraiz . Limefungua mlango wake kukaribisha wateja. Madirisha yake hayana pazia ili wanaopita waweze kutazama ndani na kuvutia ili kuingia.

Katika duka la kuuza nguo linaloitwa Manix, ambapo nguo za wanaume huuzwa ,mlango u wazi. Baadhi ya kampuni wanazotoa mavazi ni Polo, Digel, Jockey na nyingine mingi yaliyostaafu.

Nguo za mkono wa pili zikiwemo koti na suruali, zimeanikwa kwa manyororo ili kuuzwa. Bei yake huwa rahisi kwani ni mara ya pili kutumika kwa nguo hizo.

Watu wamefurika katika sehemu ya kuuza manguo za wanaume hapo katika duka la mavazi za mkono wa pili.

Vito, kofia, miwani , hereni na vifaa vingine vya urembo na vya wanawake, vyote vinauzwa katika duka hii. Kuna umbo linalofanana na binadamu ambalo limevalishwa ili kuona ukubwa wa vitu hivi.

Kuna nguo mengi hasa shati zilizoanikwa na ishara ya shilingi hamsini peke yake imewekwa kuonyesha mavazi yote yanauzwa kwa hio bei.

Miwani , vibeti, vito na hereni, pamoja na vifaa vingine vya urembo vya wanawake , vinauzwa katika duka hii. Pia, kuna umbo la shingo ambapo hereni zimevalishwa na hata mikufu.

Duka la kuuza nguo za wanaume ambalo lina nguo kutoka makampuni tofauti zikiwemo mia tano na moja na livais limefunguliwa.

Duka la kuuza nguo zinazodhaniwa kuwa za wanawake pamoja hata na vifaa vingine vya urembo kama vibeti limefunguliwa. Vigae vya duka hili ni vya kahawia na paa ni zambarau pamoja na nyeupe.

Katika duka la kuuza nguo za mkono wa pili watu wengi wanafanya ununuzi. Nguo zimeanikwa na kutegenishwa kulingana na ukubwa na hata vazi linapovaliwa.

Duka la kuuza nguo za wanaume limefunguliwa. Kuna taa inayoleta mwangaza katikati ya chumba hicho na mavazi yamepangwa vizuri kwenye rafu.

Mikufu ambayo imetengenezwa na vitu imewekwa kwenye umbo la shingo la mwanamke, ni duka la kuuza nguo na kuna vitu vingine kama pia vibeti skafu na vitu vingine.

Duka la kuuza nguo za mkono wa pili limeanika nguo kwenye vijichuma hapo kwenye rafu, shati nyingi za rangi na ukubwa tofauti zinaonekana.

Kuna mishipi ya rangi tofauti ikiwemo kahawia , nyeusi na samawati, ambazo zinavaliwa na wanaume. Vitu hivi vinauzwa pamoja na mavazi mengine katika duka za nguo.

Duka la kuuza nguo limeanika shati kadhaa za wanaume kwenye kijichuma. Mavazi haya ni ya mkono wa pili kwani zilitumika kabla ya kuuzwa tena.

Duka la kuuza nguo za mkono wa pili limefunguliwa. Madirisha yake hata na mlango ni ya glasi ili wapita njia waweze kuona ndani na kama wamevutiwa kuingia ndani na kununua bidhaa.

Katika duka la kuuza vifaa vya urembo vya wanawake kama vile miwani, hereni , mikufu na hata vibeti vidogo. Kuna umbo la mwanamkel lililovalishwa skafu ili kuonyesha inavyovutia vazi hilo.

Katika duka la kuuza nguo, kuna mashati kadhaa ambazo zina tangazo kuwa zina upungufu wa bei wa asilimia hamsini. Hii ni njia mojawapo ya kuwafanya wateja wanunue zaidi ya walichotaka kununua.

Duka la kuuza nguo za ulaya kutoka nchi ya Italy, limefungua milango yake kukaribisha wateja. Kuna koti, viatu, mashati na mavazi mengine mengi.

VIbeti vidogo , hereni, vito , bangili na vifaa vingine vinavyotumika na akina dada kwa urembo vimepangwa na kuanikwa kwenye ukuta.

Mavazi ya watoto wa kike zikiwemo rinda, viatu na patipati limeanikwa kwenye kifaa cha kichuma hapo kwenye ukuta.

Shati kadhaa ambazo zikona upungufu wa bei asilimia arobaini zimekunjwa na kuwekwa vizuri kwenye meza. Hapo nyuma kuna nyingine ambayo huvaliwa sanasana na watu walio sehemu za joto.

Gari aina ya Subaru ya rangi ya kijivu limesimama kwa magurudumu yake manne. Mwendo wa kasi wa juu sana wa gari hii ni takriban kilomita miambili ishirini kwa saa moja.

Gari rangi ya kijivu la Toyota Hiace limesimama kwa magurudumu yake manne. Mazingira ni ya utalii na hata gari lenyewe kwenye paa lina mkato ambao watu wanaweza simama na kutazama.

Gari ya subaru aina ya forester lina nafasi kubwa sana kwenye buti na hapa milango yote imefunguliwa na taa ya nyuma kupiga picha ili wauzaji waone nafasi iliyoko.

Gari ya kijivu aina ya mitsubishi pajero limetua na kuegeshwa katika maonyesho. Mwendo wake wa kasi wa juu zaidi ni kilomita mia mbili arobaini kwa saa moja.

Gari kutoka kampuni ya Toyota aina ya Landcruiser, imesimama kwa magurudumu yake ambayo yanaweza kuenda kwa barabara yoyote. Ni zito mno na hutumika kuenda mahali ambapo kuna milima na mabonde, na hata matope.

Gari rangi ya kijivu kutoka kampuni ya Toyota aina ya Mark X limesimama kwa magurudumu yake manne. Ni safi mno na mwendo wa kasi wa juu zaidi ni kilomita 130 kwa saa moja.

Gari aina ya Honda limeegeshwa katika mahali pa kuegesha magari. Ni jeusi na magurudumu yake ni safi mno.

Gari la kijivu , aina ya Toyota Mark X limesimama katika kituo cha kuweka mafuta. Bei yake huanzia milioni mbili kulingana na mwaka gari lilitengenezwa na hata kama limetumika au ni jipya.

Gari aina ya Toyota limepigwa picha huku mlango wa dereva ukiwa umefunguliwa. Ni safi mno na huko ndani viti ni vya kahawia.

Gari jeupe la Toyota Hiace limefungua milango yake. Lina viti kuonyesha ni gari la abiria, ambapo watu huweza kukodisha au kampuni kuwa na gari hili kubeba wafanyakazi wao.

Magari tofauti ya rangi na ukubwa tofauti pia, yameegeshwa kwenye nyasi huku mazingira yake yakiwa ya miti. Kuna watu kadhaa wengine wakionekana kuzungumza huko nyuma.

Mwili unaounganishwa na lori au trela kubwa la kubeba magari mengine, unaonekana. Ni wa samawati na magurudumu ni zaidi ya nne.

Gari jeupe kutoka kampuni ya Toyota aina ya Hiace limesimama kwa magurudumu yake manne. Lina uwezo wa kuenda kasi mno, kwani kasi ya juu ni kilomita 180 kwa saa moja.

Lori kubwa la kusafirisha magari kutoka mahala pamoja, mbali mno, kwa mfano kutoka Mombasa hadi Nairobi, la rangi ya chunga linaonekana likiwa limebeba gari zisizopungua saba.

Magari za Kampuni tofauti zenye rangi umbo la ukubwa tofauti, zimeegeshwa kwenye maonyesho ili kuuzwa. Bei hulingana na uwezo wa mnunuzi kujua anachotaka na kutafuta upungufu kutoka kwa muuzaji.

Gari jeupe la Toyota Hiace limesimama kwa magurudumu yake manne. Taa za nyuma na za mbele pia zimewaka. Mlango wake u wazi.

Gari la kale kutoka kampuni ya Marekani inayoitwa, Ford, aina ya, mustang, limesimama kwa magurudumu yake manne. Ni la njano na huweza kuenda kwa kasi mno.

Katika maonyesho ya magari ambapo magari mengi yameegeshwa, watu wawili wamekuja kutafuta wanachotaka kuendesha. Wamekutana na muuzaji na wote wametabasamu kuashiria wako karibu kusikizana kuhusu bei na ambayo watachagua.

Gari la kale linalovutia mno la rangi ya kijivu limesimama kwa magurudumu yake manne. Ni la mwaka takriban elfu moja mia nane hamsini.

Mwanamke mmoja ameketi katikakiti cha dereva huku mwanamume ameinama kupiga tabasamu na kuangalia ndani. Hapa ni maonyesho pa gari na mama huyo anatafuta gari anachotaka kununua.

Ufunguo wa gari, ambao ni wa kubonyeza, badala ya kuingisha, unaonekana ukiwa umewekwa kwenye kona ya mlango wa kushoto, na umefunguliwa.

Gari jeusi aina ya Toyota Passo li katika kituo cha kuweka mafuta . Gari hili huwa bei rahisi kwani inaanzia shilingi milioni mbili kwa jipya kulingana pia na mwaka lilitengenezwa.

Gari aina ya Subaru XV la jeusi limesimama kwa magurudumu yake manne, katika maonyesho. Kuna mengine mengi na yanauzwa lakini hiki kimetangazwa kuwa kile kinachopendwa zaidi.

Gari jeusi aina ya subaru limesimama kwa magurudumu yake manne. Kuna jingine jeupe ambacho kinakifaa cha kubebea mizigo pale juu.

Gari jeupe kutoka kampuni ya Toyota aina ya Hiace, umbo la matatu, limesimama kwa magurudumu yake manne. Kwa kawaida, hufanya biashara ya kuwasafirisha watu au mizigo.

Gari jeusi limesimama katika maegesho huku maonyesho ya gari. Wauzaji hueka bei ya juu, kijana na mnunuzj njia itakayolipiwa iwapo wanataka kulinunua.

Gari la Volkwagen lililo jeupe mno , li katika barabara huku taa za nyuma zimewashwa. Bei yake huanzia milioni tano kuenda hadi ishirini .

Gari jeupe la Toyota aina ya, Hiace, limefungua mlango wake ulio pande wa kushoto. Lina viti kuonyesha kuwa ni gari ambalo linabeba abiria na hara kukodishwa.

Mazishi ya babake Ariana yanaendelea sasa hivi na watu ishirini na saba wanatumia mtandao wa Youtube kutazama akizikwa.

Ndizi, machungwa, nanasi, maembe, na vyakula vingine vimewekwa katika soko. Kuna karatasi za kuweka vitu hivi mteja anaponunua.

Sokoni, kuna matunda kadhaa pamoja hata na vitu vingine vinavyouza kwa kuwekwa kwa vikapu. Watu wamezingira bidhaa hizi na wako tayari kununua.

Michongo kadhaa ya wanyama ya kazi ya sanaa imeanikwa kwenye rafu ili kuuzwa. kuna ndovu, twiga, pundamilia na michongo nyingine.

Mikufu bangili , hereni na bidhaa nyingine inayotumiwa na wanawake kwa urembo imetandazwa sokoni tayari kuuzwa. Ni ya utamaduni udhani wao kuwa wa sehemu ya wapokot au maasai au hata kalenjin.

Rinda, shati na nguo za utamaduni zimepangwa katika rafu huku zikiwa zimekunjwa. Zimerembeka mno na hata pia kuna kofia kwenye soko hii.

Sokoni kuna vitu vingi vya sanaa na vingine vya utamaduni vikiwemo michongo ya wanyama, mikufu, bangili na hata vitu vingine.

Viatu kadhaa vimepangwa na vya mkono wa pili. Bei yake hulingana na uwezo wa muuzaji na munuzi kuskizana na kuelewana.

Nguo kadhaa za mkono wa pili zimeanikwa pale sokoni tayari kuuzwa. Huwa zinaletwa nchini Kenya kwa wingi na wanaouza huuza kwa bei rahisi sana.

Sokoni kuna tango, pilipili hoho, viazi, nyanya na vyakula vingine vingi vilivyo tangazwa, vimewekwa kwenye vikapu vya plastiki na hata kwenye magunia.

Kuna viatu na patipati ya aina , rangi na ukubwa tofauti, ambazo zote ni mia tatu kwa kila. Hizi ni za mikono ya pili, kwani zimetumika kabla ya kuuza.

Nyanya, viazi na vitunguu vimetandazwa na kutenganishwa pale sokoni. Bei ya vifaa hizi hulingana na bei ya mafuta hapa nchini Kenya ambapo ikipanda pia bidhaa hivi na vyakula vingine pia hupanda.

Sokoni, kuna viungo kadhaa vikiwemo pilau masala, chai na nyingineyo ambayo imewekwa kwenye ndoo na kuwekwa karatasi ili wanunuzi wajue gani ni gani. Kuna bidhaa nyingine pia iliyowekwa kwenye vijisanduku vidogo.

Katika soko kuna mikufu, bangili , hereni na vifaa vingine vya utamaduni vinavyotumika kwa urembo. Mashati na nguo zingine pia zinaonekana kwa umbali.

Katika sehemu iliyotengwa na serikali kua nafasi ya soko kuna bidhaa kama nyanya, viazi vitamu, karoti na vyakula vingine vinanyouzwa.

Katika soko, kuna hereni, nguo za utamaduni, vito , mikufu na bangili, ambazo huuzwa. Pia, kuna bidhaa nyingine ya sanaa kama mikeka na vikapu.

Mboga na matawi mengine mengi, i katika soko na inauzwa . Wateja si wengi sana lakini wanunuzi bado wameweka makini kwa biashara hii yao.

Kuna kikapu vilivyotegenezwa na vifaa vingine vya sanaa kama vile mikeka inayouzwa pale sokoni na kina mama wawili waliotulia kungoja wateja waje.

Vikapu vingi vimeshonwa na kutandazwa chini sokoni ili kuuzwa. Kwa kawaida, huwa vifaa vingine vya sanaa kama vile mikufu bangili na vinginevyo vinauzwa pamoja na vikapu hivi kwa masoko. Mojawapo ya soko zinazouza hii ni Maasai Market.

Viatu vya magurudumu ambavyo vinatumika kusonga bila kuinua mguu vinaonekana. Wengi wanaotumia viatu hivi hapa nchini Kenya ni Gen-Z na wanaosema inaokoa nauli na hawatumii pesa mingi kufika mahala popote.

Sokoni, kuna bidhaa za sanaa zilizo na michoro ya wanyama, watu na vitu tofauti na hata pia kuna shuka na vitu vya kuvaa kwenye uso na kurembesha.

Sokoni kumefurika furi furi na magunia ya bidhaa kadhaa zinaonekana pale chini. Kelele huwa mingi hapa kwani wanunuzi na wanaouza hujaribu kuongeleshana ili kusikizana bei.

Patipati zenye urembo mno zinazo tumika hasa na wanawake zimeanikwa kwenye kamba pale sokoni. Bei Yake hulingana na anayenunua kwani wasiojua kwamba ni Mia moja hamsinj huambiwa bei ya juu na bado kutoa pesa.

Ndizi za kupika pamoja na vitunguu vya matawi na hata viazi vitamu vi sokoni tayari kuuzwa. Muuzaji ni mwanamke kwani hao ndio wanaoelewa kazi ya chakula vizuri.

Kuna michongo ya wanyama kama vile ndovu, twiga, pundamilia, chui na hata vitu vingine vya sanaa kama vichana, vibanio uso, ambavyo vimetandikwa chini pale sokoni ili kuuzwa.

Mboga kama vile dania pamoja hata na matunda imefungwa vizuri na kuanikwa kwenye soko ili kuuzwa. Wakati mwingi, wanaouza huwa kina mama kwani wanaielewa biashara hii sana. Kwa sababu ya hii, wamebandikwa jina mama mboga.

Nyumba mingi za kifahari, badala ya kujenga kabati la nguo, huwekwa chumba kizima cha nguo ambapo viatu na mavazi hua.

Jengo la ghorofa ambapo watu huishi , limesimama. Linajulikana kama Buruburu Plaza ambapo nyumba za kukodisha zipo.

Ujumbe umewekwa kwenye tangazo ambalo lii kwenye nguzo unaosema nyumba zipo na zinauzwa kuanzia elfu arobaini kwa pesa marekani.

Kwa sababu nyumba zingine katika majengo ya maghorofa huwa juu, uimarishaji wa chuma huwekwa ili kuzuia watoto au watu wazima kuanguka. Kuna ghorofa moja ambapo kuta ni za kahawia kwenye picha.

Majengo ya ghorofa, ni miongoni mwa ile inayopendwa sana na wenyewe kwani huwa inachukua nafasi kidogo, na watu huishi kwa nyumba zao na nafasi yao mingi kwa jamii.

Jengo la ghorofa ambalo lina nyumba kadhaa na watu kuishi limesimama. Kuna tanki jeusi pale juu la kuweka maji.

Kuna tangazo kando ya barabara ambalo linaonyesha kwamba jengo la gorofa lililo hapo kando linauza nyumba vya kulala viwili na vingine vitatu.

Nyumba kadhaa zinazofanana zimejengwa moja kando ya nyingine katika jamii moja ya mahala pa watu kuishi. Njia imewekwa vigae vya mawe ili kusiwe na matope wakati wa mvua.

Kijikaratasi cheupe kimebandikwa ukuta wa kahawia na kinatangazwa kuwa kuna nyumba ambayo ni ya kukodisha ambayo ina vyumba viwili vya kulala na nambari ya simu imewekwa ili anayetaka anaipiga.

Katika jengo la ghorofa kuna kibandiko kinachotangaza kuwa kuna vyumba vya kulala na hata nyumba zingine za chumba kimoja, zingine za mbili na tatu za kulala. Nambari ya simu imewekwa ili watu wapige na kuzungumza na mwenyewe.

Kuna jengo la ghorofa ambalo limeimarika sana. Nafasi ya nje ime imarishwa kutumia chuma, kuzuia watu au vitu kuruka kwa urahisi.

Jengo refu na pana mno la ghorofa limesimama. Madirisha yake ni ya samawati na kuta zimepakwa rangi ya njano. Kuna uimarishaji wa chuma ili kuzuia vitu na watu kuanguka.

Majengo ya ghorofa yanapatikana kote nchini Nairobi, kwasababu inaokoa nafasi kwani watu huishi kwa sakafu na sehemu kadhaa kwa jengo hilo kwa jamii na hata pia kuna maofisi na duka si nyumba pekee za kukodisha.

Jengo refu mno la ghorofa limesimama. Rangi yake ni ya kijivu na nyeupe, na madirisha yake ni ya samawati. Nyumba zinaonekana kuwa mingi za kukodisha, na hapo chini kuna nafasi ya kuweka maduka kadhaa.

Jumba refu mno liitwalo Luton Heights la ghorofa limesimama. Kuna nyumba kadhaa za kukodisha ambapo watu wanaishi.

Kuna majengo kadhaa zilizojengwa kiutamaduni, kwani paa ni ya nyasi na kuta ni za mbao. Pia uimarisho ni wa mbao na uzio wake wa chini ni mabati.

Jumba la kifahari, ambalo limekamilika kujengwa, linakaa vizuri mno, paa zake zikiwa nyekundu na hata nafasi ya juu kuwekwa imarisho ili kuzuia vitu au watu kuanguka kutoka huko.

Nyumba ya kifahari imejengwa na paa yake ni nyekundu. Mazingira yake yamerembeshwa mno kwani kuna miti, nyazi imekatwa vizuri na hata kuna maua hapo kando ya ukuta.

Jengo la ghorofa, lililopakwa rangi ya kijivu, limesimama. Kuna nyumba kadhaa za kukodisha, ambazo zinaweza kua hapo, takriban thelathini.

Tangazo kubwa liko katika barabara kuonyesha kwamba ghorofa la City Rise lina vyumba zilizo na vyumba vya kulala viwili na tatu na makao ya wafanyikazi pia na bei inaanzia milioni kumi na moja nukta saba.

Majengo manne ya ghorofa yanaendelea na yajafika tamati. Madirisha yamewekwa uimarishaji wa chuma lakini bado klasi haijatiwa. Kuna mtu pale juu ya ghorofa moja.

Keki na hata mikate inauzwa katika duka kuu la Quickmart. Huwa zinawekwa na wanunuzi huwa wengi kwa hivyo haziharibiki kwa urahisi.

Kwenye duka kuu, mteja mmoja aliyevaa suti anasukuma troli yake huku akifanya ununuzi . Ananunua hewa ya kupuliza, kuongeza uvutiaji na ili kunukia vizuri.

Katika duka kuu, mhudumu anayefanya udadisi wa idadi ya bidhaa uliyochukua, amevaa barakoa nyeusi na anaonekana kubonyeza kwenye tarakilishi.

Katika duka kuu kuna mafuta ya kupika pamoja hata na Mchele na pia kuna mashine za runinga kutoka kampuni ya Hisense.

Katika duka kuu, dawa na vitu vingine kadhaa za wanawake kujikinga kutokana na hedi zimepangwa kwenye rafu ya nyeupe. Watu wanafanya ununuzi kwani wameweka bidhaa yao kwenye troli wanazoziskuma.

Kwenye duka kuu, kuna bidhaa kadhaa za usafi ambazo zimepangwa kwenye rafu ikiwemo kutoka kampuni ya Safisha ambayo hutumika kupanguza meza na hata kuosha vyombo.

Katika duka kuu kuna matunda tofauti zikiwemo ndizi, machungwa, tufaha na nyingine nyingi na hata pia kuna mti kwa ndizi. Pia kuna mahala pa kutengeneza mkate na keki.

Katika duka kuu sehemu ya vinywaji, pombe na mivinyo ya aina tofauti imepangwa kwenye rafu. Ili kununua, wateja wanastahili kuonyesha kitambulisho chao kuonyesha ni miaka zaidi ya 18.

Kwenye duka kuu, sehemu ya usafi wa nyumba, kuna vitu kadhaa kama sabuni ya kuosha vyombo, sabuni ya kiowevu na hata ya kuosha choo.

Maziwa pamoja na bidhaa nyingine inayotengenezwa nayo kama vile mtindi imepangwa vizuri kwenye rafu katika duka kuu. Imewekwa kwa friji ambapo joto imepunguzwa na kuwa ya chini sana ili isiharibike kwa urahisi.

Kwenye duka kuu, kuna sehemu ambayo wametengeneza keki na mikate, pamoja na vitafunio vingine vitamu. Wateja wawili wako hapo tayari kununua bidhaa hiyo.

Kwenye duka kuu katika sehemu ya vitafunio vya sukari kuna vitu kadhaa kama vile biskuti. Sanduku imefunguliwa na iko chini pale kwa rafu. Kwa umbali, kuna soda tofauti ikiwemo Fanta, Coca cola na Sprite .

Katika duka kuu, kuna maziwa pamoja na bidhaa inayotengenezwa nayo kama vile mtindi, ambayo imewekwa kwenye friji ili isiharibike kwa urahisi.

Katika duka kuu, kuna baiskeli za watoto kwani zina vifaa vya kuwasaidia kusonga pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Watu wamevaa barakoa na wanafanya ununuzi kwa wingi.

Katika duka kuu linaloitwa Carrefour, milango i wazi kuwakaribisha wateja. Kuna vifaa vya usalama ambavyo vinatumika kujua kama mtu anapita na bidhaa ya duka hili kama bado hajalipia.

Katika duka kuu kuna soda, sharubati na hata kifaa cha kupakia mkate kinachojulikana kama blue band na kinapendwa sana maana kinaleta nufaa hasa kwa watoto wanaomea.